Katika duka hili la kuuza nguo kuna blausi, suruali, jaketi na wameweza kuzipanga kwa njia nzuri ambapo mteja anaweza kuchagua bila kutatanika kulingana na ukubwa wake na uzito wake. Kuna begi za kubebea vitu ambavyo vimewekelewa juu ya vyuma.

Duka hili la kuuza nguo na viatu imefunguliwa. Limeweza kuwakishwa taa ambazo zimening'inia kila mahali kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha kwenye jumba hili. Pia, wameweka kamera za CCTV ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha kwa duka hili.

Duka hili linauza nguo mbalimbali za wanaume. Kuna tisheti kuna suruali na jaketi. Upande wa wanawake kuna rinda, blausi na sketi. Jina la duka hili linaitwa Safari na muuzaji amekaa nyuma ya duka hili.

Duka hili linauza nguo mbali mbali na wametumia chuma kuweza kuanika nguo zao, kama vile: tisheti za rangi nyeusi na zimechorwa mtu na pia kuna suruali za rangi ya manjano, kijani, zambarau na pia samawati. Muuzaji ameshika tishati moja kuonyesha vile ilivyo.

Katika duka hili la kuuza nguo za wanawake, zimeweza kupangwa kwa njia nzuri, rangi na pia uzito wake. Begi ambazo zimekwa kwenye rafu na taa zilizowakishwa kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha kuweza kuchagua.

Duka hili la kuuza nguo, linauza za wanaume aina ya suti na kuna rangi tofauti tofauti kama vile buluu, nyeusi, kijani na pia kuna jivu.

Kwenye duka hili la kuuza nguo, wanauza nguo tofauti tofauti. Kuna nguo kama vile T-shirt ,kuna suruali, kuna viatu, jaketi, na pia tai.

Gari hili zimepangwa vizuri kwa laini katika maeneo ya kuuza magari. Zina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, bluu na pia ziko tayari kuweza kuuzwa kwa wateja.

Trela hili la rangi la manjano ina ghorofa mbili. Iko katika barabara kuweza kusafirisha gari zingine kupeleka eneo ambalo zinaweza kuuzwa. Kuna nyasi kando ya barabara na pia miti iliyomea huko.

Gari hili aina ya Nissan ni rangi nyeupe. Nambari ya usajili ni KBC 889 P na nyuma kuna magari mengine ambayo yameegeshwa. Yamepakizwa ndani ya jengo la ghorofa.

Lori hili ndogo ya rangi ya kijivu limebeba gari lingine ndogo la rangi ya buluu, ambapo inalisafirisha katika sehemu nyingine na hali ya hewa inaonyesha kwamba kuna mvua kwasababu barabara yenyewe ina maji na maeneo yanaonyeshana kuna ubaridi.

Gari hili la kijivu lina nambari ya usajili KCE 982P na pia zingine nyuma zimepangwa, zimezingirwa na ua wa umeme ambao unaakikisha kuna usalama wa wakutosha.

Eneo hili, lina gari tofauti, rangi nyeupe, bluu, na nyeusi. Na kuna mwanamume amevaa jaketi nyeusi, anayeelekea upande ambao kuna ua, ambao umeanguka. Huko mbele, kuna mahema ambayo yamewekwa.

Gari hili nyeusi lina nambari ya usajili KCQ 052X na nyuma kuna jengo ambalo kumewekwa tangi la maji nyeusi. Limezingirwa na ua ambao umejengwa kwa mawe na ukawekwa chuma na juu kabisa ukawekwa nyaya za umeme.

Eneo hili la magari ziko tofauti. Kuna rangi nyeusi na nyeupe. Na pia maandishi yanaonyesha kwamba ni ile umekuwa ukingojea, hivyo, muuzaji amekaribishwa. Pale mbele, kuna jengo ambalo bado linaendelea kujengwa..

Gari hili la rangi nyeupe limefunguliwa mlango. Nambari ya usajili ni KDR 963V na kuna mwanaume ambaye amevaa suti hapo kando yake na mbele kabisa kuna mwanaume mwingine anayelekea upande ambao kuna, kumeandikwa M-PESA .

Gari hili nyeupe lina mwanaume ambaye amekaa ndani yake, ambaye anaonyesha tabasamu anapopewa funguo na mtu mwingine hapa ambaye haonekani vizuri. Ni mkono tu ambao unaonekana. Na pia mkono mwingine unaonyesha ameshika kijikaratasi.

Gari ndogo nyeupe iliyo na nambari ya usajili KDH 990J , iliyo kwenye barabara ambayo kando yake iko na ua na miti mbali mbali na pia kuna majengo ambayo yamepakwa rangi nyeupe na lango kuu ya rangi ya bluu.

Kwenye soko hili, wanauza bidhaa mbali mbali kama vile vitunguu, nyanya na viazi na wameanza kutengeneza rafu ambazo wamegawanywa kwa mara kadhaa ili waweze kupanga bidhaa zao katika aina ambayo inaweza kuvutia wateja.

Kwenye soko hili wanauza bidhaa tofauti kama vile nyanya, vitunguu, viazi na wenyewe wamekaa wakitengeneza bidhaa nyingine. Kuna aina ya gari ya mkokoteni ambayo inatumiwa kubebea watu mizigo na magari mengine ambayo yameegeshwa.

Duka hili lakuuza vinyago ya kuchongwa lina picha maridadi sana kuna mchoro wa pundamilia , nyati, tembo , twiga, simba , mchoro wa watu na pia kuna uteo .

Soko hili wanauza matunda mbalimbali kama vile machungwa, tufaa ,paipai, ndizi, tikiti maji na zabibu ambazo wameweka katika vyombo vya plastiki. Duka zao zina nambari ambazo zimebandikwa na wauzaji wawili wamesimama hapa nje kila mmoja akiwa ameshika chupa ya kunyunyuzia matunda zao maji.

Kwenye soko hili wanauza bidhaa mbalimbali kama vile pilipili, kuna hoho aina mbili kijani kibichi na majano, kuna nanasi, kuna ginger na pia broccoli . Wanatumia beseni za rangi tofauti kusaidia wateja kuweza kuchaguliwa bidhaa ambazo wanataka.

Katika soko hili wanauza tikiti maji ambapo wameikata katikati hili kuweza kuonekana rangi yake kwamba imeiva vizuri, pia kuna wanaume ambao wamesimama uko kando na lori za kubebea mizigo zimesimamishwa katikati ya barabara. Pia kuna wanunuzi na wauzaji ambao sana wanatumia miavuli.

Katika soko hili , wanauza bidaa tofauti kama vile bitungu, nyanya ambazo zimehiva na zingine mbichi, na pia vyazi, na wamezieka katika rafa ambazo wamezigawanyisha wakitumia mbao ili kutenganisha bidhaa na nyingine.

Soko hili wanauza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, paipai, nanasi, parachichi na kuna ndoo ya kijani kibichi imewekwa pale na wauzaji wanatumia kiti cha miguu minne kukalia wanapoendelea na kuuza. Kuna wauzaji ambao wanaendelea na kuangalia vitu watakavyonunua.

Kwenye soko hili, wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile kabeji, matoke, nyanya, kitunguu, karoti, mahindi, nduma na viazi tamu. Kuna mteja ambaye amekuja kununua. Amevaa blausi ya rangi ya buluu na suruali ya rangi nyeusi na mwenye kibanda hicho amevaa barakoa na aproni.

Soko hili wanauza bidhaa tofauti tofauti za urembo kama vile: shanga, kuna herini, kuna mikufu na pia kuna mama ambaye amekaa hapa akichukua kitu kutoka kwenye mkoba wake. Kuna wanaume wawili ambao wamesimama pale, mmoja amevaa sheti nyeupe na mwingine amevaa ya rangi ya marijani.

Soko hili, wanauza bidhaa maridadi sana. Wako na shaga, wako na vipuli, vya rangi ya bluu, vya nyeusi, nyekundu, majano, na kuna mwanamke, ambaye anaenda upande mwingine wa soko. Kuna mwanamume ambaye amejifunga kilemba. Kando yake kuna mkokoteni, na mwanamume ambaye amesimama hapo.

Soko hili wanauza vyakula tofauti kama vile; viazi ambazo wamezigawanisha katika ndoo ya rangi ya manjano, nyekundu na nyeupe. Na pia wako na viazi tamu na ndoma ambazo wameziweka kwenye vikapu.

Kibanda hiki kinauza bidhaa mbali mbali kama vile: mishipi ya kujifunga kiunoni, iko na shanga, iko na herini, iko na mkufu na mifuko na pia kuna mwanamume amesimama kando yake na ndani kabisa kuna mama ambaye amekaa chini.

Soko hili wanauza matunda tofauti kama vile ndizi, nanasi, machungwa , maembe, tkitimaji na kuna mama ambaye amesimama amevaa blausi ya rangi nyeupe na kuna mwanaume ambaye amevaa aproniya kijani kibichi na kofia nyeusi.

Katika soko hili wanauza bidhaa mbalimbali kama vile kuna mihogo ambayo imewekelewa hapo kwa ndoo na pia kuna nyanya na vitunguu na kuna mwanaume na mwanamke ambao wamekalia mawe iliyowekwa katikati ya soko.

Kwenye jengo hili, nje kumewekwa viti na meza katikati. Kuna vyuma ambavyo vimewekwa kuzunguka na pia vioo ili kuweza kuzuia watu kuanguka. Kuna miti ambayo imepandwa kando yake na chumba kingine pale ambacho kiko na ngazi za kupanda kuelekea juu. Pia limezingirwa na ukuta ambao una nyaya za umeme juu yake kuhakikisha kuna usalama wa kutosha.

Majengo haya ya ghorofa yanapatikana mahali ambapo kuna watu wengi. Yamezungukwa na ua wa mawe na kuwekwa nyaya za umeme juu yake na lango kuu ambalo limepakwa rangi nyeusi na taa za kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha ndani.

Jengo hili ni aina ya ghorofa na nje kuna kibango kinachoonyesha lina vyumba viwili na vitatu vya kulala na pia kando yake kuna miti na majengo mengine ambayo hayajakamilishwa na kuna nyaya za umeme zinazopita kando yake.

Nyumba hili ni ya ghorofa moja, imezingirwa na ua ambao umejengwa na mawe, na ukawekwa nyaya za stima. Lango kuu imejengwa na chuma na ni ya rangi nyeusi. Upande wa nyuma kumeekelewa tanki ya maji, ambayo rangi yake ni nyeusi.

Jengo hili aina ya ghorofa lina ghorofa tano ambao madirisha yake yamewekwa vioo na kati kati imeweza kujengwa kwa vioo na vyuma .Juu yake kumewekwa kibango ambacho kinaonyesha jina la jengo hilo.

Jengo hili ni refu sana, na watu wanaoingia wanatumia mashini ya kuwapandisha na kuwashukisha, na pia kuna nyaya za umeme zinazopita kando yake.

Uwanja huu umezungukwa na ua ambao umejengwa kwa mawe na upande mmoja umewekwa mabati. Ndani yake, kuna majengo tofauti ambayo juu yake kumeekwa tanki za rangi nyeusi za kueka maji.

Nyumba hili liko katika mazingira mazuri sana. Kuna miti, kuna maua, kuna taa imewekwa katikati ili kuweza kumulika wakati wa usiku na kuna mwanaume ambaye anatoka kwenye jengo hili na mwanamke ambaye ako karibu na ua.

Jengo hili lina milango mitatu, mlango mmoja unaonyesha kibango ambacho kinaelekeza mtu kwamba huo mlango mtu anaweza kukodi, na pia katikati kumewekwa taa ya mulika mwizi na juu yake kumewekelewa mbao na miti ambayo imekatakatwa vipande , na juu ya hilo jengo kumepita nyaya za umeme.

Kwenye mtaa huu, watu wamejenga manyumba tofauti tofauti, kuna ya ghorofa na mengine ya chini. Kuna gari mbili za rangi nyeupe ambazo zimeegeshwa kwenye maeneo ya maegesho. Pia imezungukwa na nyaya za umeme.

Nyumba hili limezugukwa na viti maridadi sana na ua amabo umekatwa vizuri, na pia kuna kamba za kuanika nguo ambazo zimewekwa kando yake.

Majengo haya yamezungukwa na ua ambao umejengwa kwa mawe. Kuna miti. Kuna nyumba ambayo iko na rangi ya kijani ambako kuta limeandikwa jina ya jumba hilo na jumba lingine limepakwa rangi ya kijani.

Bango hili linaonyesha kuna mjengo unaendelea jina la jumba hilo na nyumba yenyewe imeweza kuchorwa hapo, kuanzia milioni nane. Nyuma yake kuna nyumba ambayo imejengwa na kuna nyaya za umeme zinazopita.

Duka hili la ujumla inapatikana katika maeneo ambapo kuna watu wengi na linauza mayai ambazo zimewekwa kwenye vikapu vya plastiki na vimeekwa alama ya kuweza kuonyesha idadi ya mayai ambazo ziko ndani, na pia bei ambazo zinatoka.

Katika duka hili kubwa wameweza kupanga vitu zao kwa njia nzuri kama vile viazi, vitunguu saumu, nduma na pia sukuma. Kuna troli za kubebea bidhaa hizo na taa zimewekwa kila mahali kuakikisha kuna mwangaza wa kutosha.

Duka hili la jumla linauza bidhaa tofauti tofauti. Wako na kama vile: biskuti za kila aina, mikate na kuna watu pale mbele ambao wamesimama ilikuweza kuuziwa.

Duka hili linapatikana katika maeneo ambapo kuna watu wengi na wamezipanga vizuri katika harafa ili ziweze kuvutia mteja na kuweza kuona vizuri bidhaa anazochukua. Wanaeka alama ambazo zinazoonyesha bei ya bidhaa hizo, na zingine wameeka kwenye vikapu za plastiki.

Kwenye hii sehemu ya kuuza vinywaji katika duka la ujumla linauza vinywaji mbalimbali kuna soda na pia maji. Aina ya vinywaji hizi ni fanta kuna afya na pia aina ya maembe.

Duka hili la ujumla linaitwa QuickMart , linafunguliwa masaa ishirini na nne. Kwenye lango lake, kumepambwa vizuri na aina mbali mbali tofauti za maua. Nje kuna magari ambayo yameegeshwa na watu ambao wamesimama, wakiwa wamevaa rangi za kijani kibichi na mwanaume ambaye amevaa aproni ya rangi ya kijani.

Duka hili la kuuza bidhaa za wanaume na wanawake, linapatikana sana mjini, ambapo kuna watu wengi, wamepanga vitu zao vizuri katika rafa, kama vile mafuta, na wameeka bei zao, penye rafa hizo, pia, kuna viatu, na kuna mtoto amesimama pale akiwa ameshikilia begi.

Duka hili linapatikana katika maeneo ambapo kuna watu wengi na wamepanga vitu zao katika rafa na kuweka alama ambazo zinaonyesha bei za bidhaa hizo. Kuna mashine za kuweza kuhesabu bidhaa za wateja na pia za kuweka pesa.

Katika duka hili la kuuza vitu vya kielektroniki lina bidhaa kama vile jokovu na meko ambazo zinaweza kutumia umeme au gesi. Pia kuna runinga ambazo zimewakishwa na kuna wanaume wawili ambao wamesimama pale kando.

Duka hili la huduma linauza vitu tofauti tofauti. Kuna majani, soda mbalimbali kama vile sprite, fanta, coca cola. Na pia linauza unga wa ugali.

Duka hili la ujumla linaitwa Quickmart, lina vigari vya kubebea watu bidhaa kutoka ndani, na pia lina bustani ambalo limepandwa miti na maua, na kuna gari ambalo limeegesha kwenye maeneo ya maegesho.

Kwenye duka hili la ujumla wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna vikapu vya kushona, kuna kagari ka kuweka bidhaa ambazo watu wananuna na pia katikati kuna mwanaume ambaye amebeba mfuko mweusi kuelekea upande mwingine wa duka.

Duka hili la ujumla linauza bidhaa tofauti tofauti liko na vinywaji, ambayo baadhi ya vinywaji hizo ni soda, kuna maji, kuna maziwa, na pia lina biskuti. Sakafuni kumeekwa katoni ambayo ni tupu ambalo limefunguliwa.

Duka hili la ujumla linauza bidhaa tofauti tofauti na pia vinywaji. Kuna soda ambayo ni ya lita mbili, inayouzwa kwa shilingi mia moja arobaini na tisa. Kuna maziwa na pia kuna syagi ya kupakia mkate.